Ni ghala la kuhifadhi bidhaa ambapo rafu za chuma zilizojaa zimepakiwa na vitu mbalimbali. Kuna masanduku, mifuko, makopo na chupa za vyakula na vinywaji. Baadhi ya vitu vinaonekana wazi, kama vile chupa ya mafuta ya kupikia na mifuko yenye viazi au vitunguu. Rafu zimepangwa kwa utaratibu fulani, na vitu vingi vimehifadhiwa kwenye masanduku ya plastiki. Eneo lote linaonekana kuwa limejaa bidhaa za kusaidia watu.

Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa ambapo mimea inakua katika mabomba maalum na haitumii udongo. Badala yake inaonekana maji yenye virutubisho, yanapitishwa katika mabomba haya ili kulisha mimea. Mfumo huu unatumika ndani ya chafu au sehemu iliyofunukwa ili kudhibiti mazingira ya ukuzaji.

Huu ni mfumo wa kilimo usiotumia udongo uliotengenezwa kwa mabomba ya plastiki. Mimea midogo yenye majani mabichi imepandwa ndani ya mabomba hayo yaliyopangwa kwa ghorofa tatu. Mfumo huu unaonekana ndani ya chumba na kwa mbali kuna ishara ya kiyoyozi.

Huu ni mfumo wa kilima ambapo mimea inakua bila udongo, mfumo huu umetengenezwa kwa kutumia mabomba ya plastiki yaliyopangwa kwa wima. Kuna mimea kadhaa ya mboga iliyopandwa kwenye sufuria ndogo zilizounganishwa kwenye mabomba hayo. Kwa nyuma kuna ukuta uliopambwa kwa matofali. Hii inaashiria mbinu mpya ya kilimo inayotumia nafasi ndogo na kuokoa maji.

Mfumo wa kilimo ambapo mimea inakua bila udongo. Kuna mimea miwili ya mboga iliyopandwa kwenye chombo cheusi kilichowekwa juu ya meza ya mbao. Chini ya chombo hicho kuna ndoo nyeupe ambayo inaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa maji au virutubisho vinayosambazwa kwa mimea kupitia bomba. Hii inaonyesha njia mbadala ya kilimo ambayo inaweza kufanyika hata kwenye nafasi ndogo.

Mfumo wa kilimo ambapo mimea midogo inakuzwa bila kutumia udongo. Badala yake inategemea maji yenye virutubisho. Imepandwa kwenye mashimo yaliyotegenezwa kwenye mabomba meupe yaliyosimama wima. Huu ukulima katika nafasi ndogo ikilinganishwa na ilivyofanyika zamani.

Mfumo wa kilimo ambapo mimea inalimwa bila kutumia udongo. Mimea hii ambayo inaonekana kuwa ni mboga za majani imepandwa kwenye mabomba meupe yenye matundu. Mizizi yake inaelekea kwenye maji yaliyo ndani ya vyombo vya blue na maji hayo yana virutubisho vinavyohitajika na mimea. Mfumo huu unaonyesha jinsi kilimo cha kisasa kinavyoweza kufanyika hata katika maeneo yenye uhaba wa ardhi au maji.

Wakulima wawili wakiwa ndani ya chafu wakikagua mimea inayolima. Mimea imepandwa katika mistari na imefungwa na nyuzi kwenye paa ya chafu hio. Inakuzwa bila kutumia udongo wa kawaida. Wanaume hawa wanaonekana wakichunguza hali ya mimea hio, labda wakihakikisha inakua vizuri.

Hawa ni ng'ombe wengi wakiwa wamejipanga kwenye zizi na wamewekewa vitambulisho tofauti kwenye masikio yao. Ng'ombe hao ni wa rangi nyeusi na nyeupe. Huu unaonekana kuwa mfumo wa kisasa wa ufugaji wa ng'ombe wa maziwa.

Muundo kubwa la vitunguu ambavyo vime tolewa kwenye kikapu kikubwa, mtu anaonekana akiznwanga kwa pamoja, hii ina ashiria kilimo cha biashara au viwandani hasa ya kuna vuna kukusanya mazao. Nyuma kuna miti ya kijani kibichi na anga meupe unao ng'aa vyema.

Mandhari nzuri ya mashamba makubwa ya chai yakienda kwenye mabonde, kuna njia ndogo ya udongo inayopita katikati ikielekea mbali. Miti michache mikubwa inaonekana kando yake na milima iliyofunikwa na mimea ya kijani kibichi ipo nyuma. Anga ni la buluu na lina mawingu meupe.

Shamba kubwa la kisasa linaloonekana kama kilimo ya kiwanda lilimo ndani ya jengo kubwa lenye paa la plastiki au wavu. mimea ambayo unaonekana kuwa mboga ya majani kama sukuma wiki au kabegi imepandwa kwa mpangilio mzuri, mbele kuna majani mengine yakionekana vizuri na enye afya huku nyuma kuna mtu anayefanya kazi.

Mtu mmoja aliyepiga magoti anachagua vitunguu ambavyo vimepangwa katika rundo kubwa la aina mbili tofauti. Upande wa kushoto ni vya rangi ya kahawia na upande wa kulia ni vya rangi ya zambarau. Mtu huyo anaonekana akichagua vitunguu kwa mikono yake labda kuuza, kupakia au kupanga.

Mchakato wa kufungasha nyanya kwenye kiwanda, nyanya zinaonekana zikiwa kwenye mkanda unaosonga na wafanyikazi wamevaa glavu wakizipanga kwenye kreti ndogo tayari kwa ajili ya usafirishaji, au kwa kuuzwa sokoni. Hii ni taswira kilimo cha viwandani, ambapo mazao yanashughulikiwa kwa wingi na kwa utaratibu maalum.

Wanaume wawili wakiwa ndani ya chafu waki kagua mimea ilio na afya na inayo kuwa vyema, mmoja wao anaishika na mwingine anaonekana akieleza kitu flani, ime pandwa kwenye mistari na inafanana na pilipili au mbogo nyingine, hii ina ashiria kilimo cha kisasa au cha viwandani.

Huu ni mfumo wa kilimo unaoonyesha uyoga ukikuzwa ndani ya mifuko maalum. Uyoga huu unakua kutoka kwenye mashimo yaliyotobolewa kwenye mifuko hio. Njia hii inaonekana kuwa ya kilimo cha kisasa na hutumiwa kuzalisha uyoga kwa wingi.

Nyanya nyingi zinaonekana zikipita kwenye mfumo wa kusafirisha katika mazingira ya kiwanda cha usindikaji au shamba lenye kilimo kubwa cha kibiashara. Zinaonekana kutenganishwa na majani au uchafu mwingine unaoanguka chini. Kuna mtu mmoja au zaidi nyuma anayefanya kazi, akisimamia mchakato huu.

Shamba kubwa la kijani kibichi likimwagiliwa maji kwa kutumia muwa wa vinyunyizi, umetundikwa juu ya ardhi na vinatoa maji kwa nguvu yakisambaa juu ya mimea kama vile mvua. Nyuma ya shamba hilo kuna mazingira ya milima na miti, mfumo huu wa umwagiliaji unaonyesha kilimo cha kisasa kinachotumia teknolojia kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha.

Shamba kubwa linalonyweshwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyiza, kuna safa za mimea michanga iliyopandwa kwa mpangilio zikionyesha wingu za maji angani. Hii inashiriki kilimo cha kisasa kinachotumia maji ya kunywesha yanapatikana. Mandari ya nyuma yanaashiria miti mingine pamoja na anga lililo wazi.

Hili ni shamba lenye mimea iliyopandwa kwa safu nadhifu na kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unaopita kando ya kila safu ya mimea. Mabomba madogo ya umwagiliaji yanaonekana yakitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Hii inaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa kwa kilimo kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha hasa katika maeneo kame.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone kwenye shamba ndogo. Mimea midogo imepandwa kwa mistari na kuna mabomba meusi yamepita kando yake. Mabomba hayo yana matone yanayotoa maji polepole moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Hii ni njia nzuri ya kuokoa maji katika kilimo. Nyuma ya shamba kuna miti na nyasi.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone katika shamba ambalo limetayarishwa kwa ajili ya kilimo, udongo umeandaliwa kwa mistari mirefu na mabomba ya plastiki yamewekwa ardhini yakiwa na neli ndogo zinazoelekea kwenye sehemu ambazo mimea hijapandwa linaonekana kua kubwa na wazi kisha anga lina mawingu kidogo.

Mfumo wa umwagiliaji shambani ambapo inaonekana kuna mistari mirefu ya mimea midogo iliyopandwa kwenye matuta, na maji yanatiririka katikati. Nyuma kuna miti na eneo kubwa linaloendelea kwa mbali.

Shamba kubwa lenye mimea ya mahindi ambapo kumekua na mfumo wa umwagiliaji. Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba jeusi na pia kupitia mito midogo ya maji iliyochimbwa katikati ya mistari ya mimea. Hii inaonyesha matumizi ya teknolojia ya umwagiliaji katika kilimo ili kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha.

Huu ni mfumo wa unyunyiziaji wa maji shambani ambapo maji yanyunyizwa kwenye mimea iliyopandwa kwa safu na yenye afya nzuri. Nyuma kuna majengo kadhaa yanayoonekana kama manyumba za mashambani .Hali ya hewa inaashiria kuwa ni nzuri na ya jua.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone katika shamba. Tunaona mche mdogo wenye majani mabichi ukiota kwenye udongo wenye rotuba. Karibu nao, kuna bomba nyeusi lenye mistari ya njano na tone la maji linaonekana likitoka kwenye tundu dogo likielekea moja kwa moja kwenye mzizi wa mmea. Hii inaashiria matumizi ya maji in ufanisi na endelevu katika kilimo kupunguza upotevu wa maji. Nyuma kuna mimea mingine na anga la blue kuashiria shamba lililo wazi.

Huyu ni kuku mwekundu aliyekaa kwenye kiota chake cha majani makavu. Kuku huyu ana sifa za kawaida kama vile manyoya ya kahawia, kilemba chekundu na ndevu ndogo chini ya mdomo wake. Anaonekana ametulia na anatazama upande wa kulia. Kiota kipo ndani ya banda la kuku lililotengenezwa kwa mbao. Mwangaza unaingia kutoka upande wa kulia na unamlika sehemu ya kuku na mazingira yake.